Daktari anampa chanjo mwanamke, huduma za afya ya watu wakubwa huwasaidia wanapokua ki umri ili wasiweze kugonjeka kwa urahisi.

Huduma za afya ya watu wakubwa imewasaidia watu wengi kwani hawawezi kuambukizana magonjwa tofauti tofauti.

Watu wazima wanapopata huduma za afya inayofaa wanaweza kuishi kwa muda mrefu bila ya kugonjeka.

Huduma za afya ya watu wazima imewasaidia watu wengi kuepukana na magonjwa tofauti wanapoendelea kukua kiumri.

Afya ya jamii na usambazaji imeweza kuwafikia watu wengi kwa kupitia njia za kusonga kutoka sehemu hadi nyingine.

Watu wanaohusiana na afya ya jamii na usambazaji ,wanasaidia watu wengi kwa pamoja kwani wanasonga kutoka eneo moja hadi nyingine.

Watu wamekusanyika wakiwa wamevalia tafakari yenye rangi ya samawati na mistari ya kijani kibichi. Watu hawa wanafanya kazi ya afya ya jamii na usambazaji.

Afya ya meno au mdomo inapaswa kuzingatiwa kwa usahihi na vifaa vyake kuhifadhiwa ili visiweze kusambaza ugonjwa.

Afya ya meno au afya ya mdomo inapozingatiwa mtu anaweza kuwa na afya bora na kujiepusha na magonjwa.

Afya ya meno au afya ya mdomo , inahusu kudumisha afya au ustawi wa meno, ufizi, na mfumo mzima wa usoni.

Afya ya meno au afya ya mdomo inapaswa kuzingatiwa kwa usawa na daktari anayeshughulika na shida za meno.

Afya ya meno au afya ya mdomo hupaswa kuzingatiwa mno ili mtu asiweze kuathirika au kuathiri walio kando yake.

Afya ya meno inapaswa kuzingatiwa kwa usawa ili mtu asiweze kugonjeka na kuwa na harufu mbaya mdomoni.

Vifaa vinavyotumika katika afya ya meno au mdomo, huhifadhiwa sahihi ili visiweze kusambaza magonjwa .

Janga aina tofauti hutokea wakati wowote isiyojulikana ndiposa chama cha Msalaba Nyekundu hutokea ili kusaidia.

Janga aina mbalimbali inaweza kutokea ndiposa wanachama cha Msalaba Nyekundu huitwa ili kuwasidia.

Watu wameathirika na janga la mafuriko. Wanachama cha msalaba nyekundu, wanapaswa kuingilia kati ili kuwasaidia.

Kuna janga aina mbalimbali; kama vile maporomoko ya ardhi, mafuriko na kadhalika. Yanapotokea, chama cha malaba mwekundu huingilia kati.

Watu wamepatwa na janga ya mafuriko. Wanachama cha Msalaba Nyekundu wataingilia kati ili kuweza kuwasafirisha katika eneo nyingine.

Jumuiya ya ustawi wa watoto kwenye nchi imeanzisha mpango wa usambazaji wa chakula cha dharura ili kukabiliana na mahitaji ya mafamilia.

Janga la moto linapotokea wanachama cha kuzima moto huajibika ili kuwasaidia watu wasiathirike na moto.

Watu wamekusanyika huku wengine wakiwa wamevalia tafakari yenye rangi nyekundu. Hao ni wanachama cha Msalaba Nyekundu wamekuja kusaidia watu walioathirika na janga.

Janga la mafuriko inapotokea watu huathirika mno. Huathiri pia wanafunzi shuleni ndiposa wanachama cha Msalaba Nyekundu huingilia kati.

Janga kama vile ya mafuriko linapotokea, watu hutatizika mno ndiposa wanachama cha msalaba nyekundu, huingilia kati kuwasaidia.

Watu wameshirikiana waliovalia nguo za usalama kuhakikisha kuwa wamezima moto na hakuna aliyeathirika.

Mwanamke amenusurika kifo huku akisaidiwa kutembea kando ya maji na mwanachama wa Msalaba Nyekundu.

Maafa na dharura zinaweza kuchangia mabadiliko chanya kwa taifa kwa njia kadhaa. Kwa mfano, uboreshaji wa mifumo ya kubadiliana na majanga, pia uimarishaji wa miundombinu.

Afya ya mazingira ,yanapaswa kuzingatiwa mno, ili pasikuwepo na magonjwa, yanayoathiri watu ,kiholela holela.

Afya ya mazingira inapaswa kuzingatiwa kwa usahihi na kujiepusha na ukataji wa miti na kupanda miti mingi ipasavyo.

Afya ya mazingira haidhuru tu watu au wanyama wanaoishi kwenye ardhi bali wanyama wanaoishi kwenye maji.

Ubadiliko wa mazingira huna madhara kubwa kwa afya ya uma nchini. Mabadiliko ya tabianchi, uchafuzi wa mazingira na uharibifu wa mazingira waathiri moja kwa moja afya ya watu na kusababisha magonjwa, vifo na kupungua kwa ubora wa maisha.

Vifaa vya afya na miundo mbinu, huhifadhiwa kwa maanani ili iweze kuwasaidia wagonjwa ,wakati wowote.

Vifaa vya afya na miundombinu vinapaswa kuzingatiwa mno ili wagonjwa wote waweze kupata matibabu yanayofaa.

Wafanyakazi wa huduma wa afya, wana hatari kubwa ikilinganishwa na wengine ndiposa wana usimamizi wa vifaa na miundombinu vilivyoundwa kwa usawa ili kuwasaidia katika kazi zao.

Dawa za usafi, pia hutumika hospitalini ili kufanya mazingira yawe safi na kuzuia magonjwa kusambaa.

Vifaa vya matibabu na vifaa, huhakikishwa kuwa vimetengwa na kuwekwa safi ili isiweze kusambaza magonjwa hospitalini.

Vifaa vya afya na vifaa vinapo hifadhiwa kwa jinsi inayo faa. Vifaa hivi vinaweza kutumika kwa muda mrefu.

Vifaa vya matibabu na vipaa hutumiwa na kuhifadhiwa kwa ubunifu mno kwani watu wengi wanaweza kuvitumia kwa muda mrefu.

Tarakilishi iliyoegeshwa mezani hutumika katika kuweka uwasifu ya daktari ya kila mgonjwa ili iseweze kupotea.

Vifaa na vifaa vya matibabu ambavyo ni muhimu katika kutoa huduma bora za afya na kuboresha hali ya wagonjwa. Vifaa hivi husaidia katika uchunguzi, matibabu, ufuatiliaji na utunzaji wa muda mrefu wa wagonjwa.

Vifaa vinavyotumika hospitalini kuwatibu wagonjwa vimepangwa kwa utaratibu mezani. Vifaa hivi huhifadhiwa kwa makini.

Watu wengi nchini wanakabiliana na magonjwa ya kiakili. Magonjwa haya yanaweza kudhuru jinsi wanavyofirikia.

Afya ya akili, inahusu ustawi wetu wa kihemko, kisaikolojia na kijamii. Inaathiri jinsi tunavyofikiria, kuhisi na kutenda.

Afya ya akili inahusu ustawi wetu wa kihemko, kisaikolojia na kijamii. Inaathiri jinsi tunavyofikiria, kuhisi na kutenda.

Dawa za kisasa husaidia pakubwa kwani inapohifadhiwa inaweza kutumika kwa muda mrefu bila kuharibika.

Dawa za kisasa, huhifadhiwa kwenye friji na kuandikwa siku zinazoharibika ili ziweze kuzingatiwa na daktari kwa maanani.

Dawa za kisasa huhifadhiwa ili ziweze kutumika kwa muda mrefu. Dawa hizi hutumiwa kulingana na maagizo ya daktari.

Dawa za kisasa huhifadhiwa kwa makini mno ili zisiweze kuharibika, na pia hutumika kwa maagizo ya daktari.

Daktari anamhudumia mgonjwa kwa jinsi inayofaa ili asiweze kuathirika na dawa hilo, kwa njia lolote lile.

Mtoto amelazwa kitandani huku akitumia mashine za hospitali, mashine hizi huhifadhiwa kwa ubunifu ili isiweze kuharibika.

Daktari anamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kitandani katika jumba la watoto lililotengenezwa hasa kuwafurahisha watoto.

Daktari anamsaidia mwanamke kutumia njia ya kangaroo , njia ambayo itasaidia watoto kukuwa na afya njema.

Watu wamepanga foleni, ili waweze kunawa mikono yao kwa utaratibu mno. Hii inasaidia katika afya ya umma na usafi.

Dawa ya michezo. Ni tawi la dawa linalolenga kuzuia, kugundua na kutibu majeraha yanayohusiana na michezo au mazoezi.

Dawa ya michezo ni tawi la dawa linalolenga kuzuia, kugundua na kutibu majeraha yanayohusiana na michezo na mazoezi.

Dawa ya jadi hutumika kutibu magonjwa mbali mbali bila wasiwasi. Dawa hizi hupatikana mashinani na kwa bei nafuu.

Dawa ya jadi huwasaidia watu wengi hasa walio mashinani kwani wanaweza kutibiwa bila shida yoyote.

Dawa ya jadi ni dawa ambazo husaidia sana kiuchumi kwani zinaweza kupatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu mno.

Dawa ya jadi ni dawa zinazopatikana kwa urahisi mno, dawa hizi huonyesha kihistoria kutoka kizazi kimoja Hadi kingine.

Dawa ya jadi, ni daa amabazo hupatikana kwa urahisi na hutumika kutoka kizazi kimoja hadi kingine kihistoria.

Dawa ya jadi ni dawa inayopatikana kwa urahisi mno. Dawa hizi sana sana hupatikana mashinani na hutumika kutoka kizazi kimoja hadi kingine.

Dawa za asili au tiba za asili hutumika kwa maarifa, desturi na imani za asili za kudumisha afya na kutibu magonjwa aina tofauti kutumia miti shamba.